Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea enyewe haihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mikebe iliyo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji.

Njia za kisasa za kilimo zinatumika hapa mjini siku izi. Dada huyu yupo katika harakati ya kukagua mimea. Mimea hii haiitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mikebe iliyo na maji yenye virutubisho vinavyoitajika kwa ukuaji. Mimea yenyewe inastawi vizuri kwani ni mikubwa na ya kijani kibichi.

Njia za kisasa za kuhuza nishati ya chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mashimo ya bomba lililo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji. Bomba lenyewe limesimamishwa wima.

Teknolojia ya kisasa inatumika katika uzalishaji wa chakula hapa mjini. Mimea hii inayostawi vizuri haiitaji mchanga kukua. Imepandwa kwenye sanduku lililo na vishimo, kisha bomba kubwa kutumika kueka maji yaliyo na virutubishi vinazohitajika kwa ajili ya ukuaji wa mimea hii.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haihiitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mikebe iliyo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye bomba yenye maji yaliyo na virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji. Bomba ni ya rangi nyeupe.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mabomba yaliyo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuwaji.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mashimo ya mabomba yaliyo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji.

Teknolojia ya kisasa inatumika katika uzalishaji wa chakula. Mkebe huu umetobolewa masomo kisha mimea hii kupandwa. Mimea hii haitumii udongo kukua ila inatumia maji yenye virutubisho vinavyoitajika katika ukuaji yanayopita kwenye mabomba yaliyo ndani ya mikebe.

Uzalishaji wa chakula kwa njia za kisasa unatumika hapa mjini Nairobi. Mimea hii iliopandwa kwenye bomba inastawi vizuri. Bomba hili limetobolewa mashimo kisha mizizi ya mimea kuwekwa ndani ya mashimo haya yaliyo na maji yenye virutubisho vinavyoitajika katika ukuaji.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mboga hizi zinanawiri vizuri kwani ni za kijani kibichi. Mboga zenyewe hazihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mabomba yaliyo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mkebe ulio na maji yenye virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji.

Njia za kisasa za uzalishaji waa chakula bila maitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri. Mimea yenyewe haiitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mabomba yaliyo na maji yenye virutubisho vinavyoitajika kwa ukuaji.

Njia za kisasa za uzalishaji wa chakula bila mahitaji mengi zinatumika siku hizi. Mimea hii inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mimea yenyewe haihitaji udongo kustawi. Mizizi yake imewekwa kwenye mabomba yaliyo na maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji.

Kilimo biashara ni kati ya sekta zilizoshika kasi hapa mjini. Shamba hili ni kubwa sana. Mimea imestawi vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Majani ya mimea hii ni makubwa vilevile. Mkulima yupo shambani akiendelea na utunzaji wa mimea.

Kilimo ni moja ya uti wa mgongo katika uchumi wa jiji la Nairobi. Shamba hili ni kubwa na limepandwa kabichi ambazo zinastawi vizuri. Watu wanaendelea kupalilia na kuyatoa magugu shambani, ili kuhakikisha mboga hizi, haziathiriki na magonjwa yoyote.

Kilimo biashara ni kati ya sekta zilizoshika kasi hapa mjini Nairobi. Mimea hii ni ya matunda aina ya forestadip .Mimea yenyewe inastawi vizuri na inapendeza sana. Ni ya kijani kibichi. Imezaa matunda mengi ambayo baadhi yameiva na mengine bado ni mabichi.

Kilimo ni kati ya sekta zinazozingatiwa sana hapa mjini. Shamba hili ni kubwa na inapendeza. Mimea ipo katika hali nzuri na inastawi vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mitaro yenye maji safi imechimbwa na kupitia katikati ya mimea hii ili kuinyunyuzia maji.

Kilimo ni moja ya sekta muhimu hapa mjini. Shamba hili ni kubwa na mchanga wake una rutuba vizuri. Mimea inayostawi vizuri imepandwa kwa safu kwenye laini na kuwachia nafasi kutoka mmea mmoja hadi ule mwingine. Mabomba ya maji yamewekwa kufuata laini za mimea ili kuinyunyizia mimea maji.

Sekta ya kilimo inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Shamba hili ni kubwa na mimea yake inastawi vizuri. Unyunyiziaji wa maji kwa kutumia mabomba unatumika hapa. Maji yanapandishwa juu kwa kutumia shinikizo, kisha yanamwagikia mimea kama mvua.

Kilimo ni moja ya shughuli zinazozingatia zaidi hapa jijini. Shamba hili ni kubwa na linatayarishwa kwa minajili ya upanzi. Kuna kidimbwi cha maji kwenye shamba na mitaro ya maji imechimbwa kutoka kidimbwini kuelekea maji shambani. Kuna watu shambani wanaoendeleza shughuli ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa.

Kilimo ni moja ya sekta muhimu hapa jijini Nairobi. Shamba hili ni kubwa na mchanga wake una rutuba vizuri. Mimea inayostawi vizuri imepandwa kwa safu kwenye laini na kuachia nafasi kutoka mmea mmoja hadi ule mwingine. Mabomba ya maji yameekwa kufuata laini za mimea ili kuinyunyizia mimea maji.

Kilimo ni moja ya sekta muhimu hapa mjini. Shamba hili ni kubwa na mchanga wake una rutuba vizur. Mimea inayostawi vizuri imepandwa kwa safu kwenye laini na kuachia nafasi kutoka mmea mmoja hadi ule mwingine. Mabomba ya maji yamewekwa kufuata laini za mimea ilikuinyunyizia mimea maji.

Sekta ya kilimo ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Shamba hili ni kubwa na mchanga wake una rutuba. Mimea imepandwa kwenye matuta ya mchanga yaliyopigwa kwa laini. Mabomba ya maji yamewekwa kufuata laini hizi za mimea ili kuinyunyuzia mimea maji.

Sekta ya kilimo ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Shamba hili ni kubwa na mchanga wake una rutuba. Mimea inastawi vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mitaro ya maji imechimbwa katikati ya mimea ili kuinyunyizia maji.

Sekta ya kilimo ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Shamba hili ni kubwa na inapendeza .Mimea aina ya maharagwe imepandwa katika shamba hili na inanawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi. Mabomba ya maji yamewekwa kwenye laini za mimea hii ili kuinyunyizia maji.

Maji ni kati ya vitu muhimu Kwa minajili ya kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Bomba hili la maji ni kubwa na ni rangi nyeusi ,sehemu iliyounganishwa inavuja ishara kuwa imelegea ,maji mengi yanamwagika kwenda chini.

Sekta ya kilimo ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Shamba hili ni kubwa mno na limepandwa mimea inayostawi vizuri. Mimea yenyewe imepandwa kwa utaratibu mzuri kwenye laini. Katikati ya laini hizi za mimea kuna mitaro ya maji iliyochimbwa ili kuinyunyizia mimea maji.

Kilimo ni moja ya sekta muhimu hapa mjini. Shamba hili kubwa ni la kuvutia na kupendeza. Mimea imestawi na kunawiri vizuri kwani ni ya kijani kibichi kilichokolea. Katikati ya shamba hili kuna mtaro wa maji safi yanayotiririka kuhakikisha kwamba unyunyizaji wa maji kwenye shamba hauna changamoto.

Sekta ya kilimo ni kati ya vitengo vinavyozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Shamba hili ni kubwa mno na limetayarishwa kwa minajili ya upanzi. Mchanga umepigwa matuta kwa laini kisha mabomba ya maji kuwekwa kufuata laini hizi ili kuinyunyizia mimea maji inapopandwa.